Hili ni kituo cha kupoza umeme. Ina miundo mingi ya chuma iliyosimama yenye nguzo ndefu na nyaya zinazounganisha vifaa mbali mbali. Pia kuna baadhi ya majengo madogo meupe chini. Anga lina rangi ya samawati iliyokolea, likionyesha mazingira ya wazi.

Jengo hili ni kubwa la ghorofa. Lina kuta za matofali mekundu na madirisha yenye sehemu za samawati. Pia kuna nguzo ndefu za mbao zinazobeba nyaya za umeme na kifaa kinachoonekana kama transformer ya umeme. Kuna miti yenye majani mabichi kando ya jengo.

Kijana huyu amepepa mizigo kubwa, labda mfugo ya makaa au bidhaa nyingine kichwani. amevuka eneo lenye maji chafu au tope ambalo linaweza kuwa mto mdogo au mkondo wa maji. Katika muktata wa hifadi wa mazingira, hii inaashiria chakamoto kadhaa na vile uchafu wa maji na ukataji wa miti.

Kwenye upande wa kushoto, kuna valve kubwa yenye rangi ya samawati na bomba la chuma, likitumika kudhibitim mtiririko wa maji. Hii inaashiria miundo mbinu iliyowekwa ili kudhibiti matumizi ya maji. Katikati inaonesha bomba refu la maji likipita katika eneo lenye udongo, labda likisafirisha maji kutoka chanzo hadi eneo la matumizi, Katika kulia, inaonesha maji yakitiririka kwenye bomba, hii imeweza kuwakilisha utoaji wa maji.

Hii ni tingatinga kubwa ya rangi ya kijani ikifanya kazi ya kuchimba udongo mwingi wenye matope. Kuna wafanyikazi kadhaa wamesimama karibu na tingatinga, baadhi yao wakiwa wamevaa helmeti za ujenzi. Eneo linaonekana kuwa makazi duni au eneo la ujenzi lisilopangwa.

Huyu ni chui ambaye anaonekana kuwa amepumzika kwenye nyasi na mimea mingine iliyokauka kidogo. Anaonekana akitazama upande labda akichunguza mazingira yake. Ngozi yake ina madoa meusi yanayoashiria aina yake. Anaonekana kuwa katika makazi yenye asili.

Mwanaume huyu amembeba mwanakinda mgongoni wake. Anaonekana kumkumbatia mwanaume huyo kwa mikono yake ya mbele na miguu yake ya nyuma huku akionyesha uso mtulivu. Mwanaume huyu amevalia suruali ya rangi nyepesi na koti ya rangi ya samawati na nyeupe.

Haya ni mandhari ya jiji yenye shughuli nyingi, na inahusiana moja kwa moja na usafiri wa umma, hasa mabasi. Tunaona matatu kadhaa mekundu na meupe yakiwa yameegeshwa yakisubiri abiria. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea kuelekea vyombo hivyo.

Hii ni barabara pana yenye njia nyingiza magari ambayo inaonekana kuwa na shughuli nyingi za magari. Kuna magari mengi yakiendeshwa pande zote mbili za barabara na kuonyesha kuwa kuna shughuli za usafiri. Kati ya njia za magari kuna nafasi iliyotengwa kwenye mipini mipya mifupi yenye rangi ya kijani na nyasi zilizooota.

Hili ni eneo lenye shughuli la usafiri wa uma ambalo ni kituo cha mabasi au taxi ndogo zinazojulikana kama matatu nchini Kenya. Kuna magari kadhaa aina ya vani nyeupe ambayo kwa kawaida hutumika kama matatu yakiwa yameegeshwa. Watu wengi wanaonekana wakipanda au kushuka kwenye magari hayo.

Hizi ni shughuli nyingi za usafiri wa umma nchini Kenya, hasa katika jiji la Nairobi. Kituo kikuu ni basi la abiria ambalo linaloonekana limebeba watu wengi, na baadhi ya abiria wengine wamesimama karibu nalo, labda wakisubiri kupanda au kushuka. Basi hili lina rangi ya blue na njano, ambayo ni rangi za kawaida kwa mabasi ya umma.

Hili ni basi kubwa la abiria linaloonekan kutumika kwa usafiri wa umma ikiwa limeegeshwa barabarani. Lina rangi ya kijani kibichi na sehemu ya juu yake imefunikwa na turubai ya kijani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu nayo. Nyuma ya basi hilo kuna majengo kadhaa.

Haya ni maporomoko ya maji yenye nguvu yakishuka chini kwenye eneo lenye miamba. Maji yanatiririka kwa kasi na kuunda povu huku yakipiga miamba iliyo chini. Eneo lote limejaa mawe ya ukubwa mbalimbali yaliyotawanyika chini. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya asili na safi.

Huu ni mfereji mrefu uliochimbwa ardhini. Unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kupitisha mabomba au miundo mbinu mingine muhimu. Hii inahusiana na usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mfereji kama huu unaeza kuchimbwa kwa mathumuni mbalimbali.